Mfanyakazi huyu aliyesimama na kuvaa mavazi ya samawati amebeba chombo cha kunyunyizia ng'ombe ili kupunguza wadudu wanaowasumbua na pia kufanya afya yao iwe njema.

Mwanaume huyu aliyevalia nguo nyeusi, ameubeba mkungu wa ndizi akiutoa kwenye gari lililo hapo kando, lenye magurudumu manne na rangi nyeupe, ili yaweze kuuzwa.

Mkono huu wenye vidole vitano umeushikilia mkungu wa ndizi, baadhi ni ya manjano na mengine ni ya rangi ya kijani kibichi huku yakiwa yameekelewa chini sakafuni.

Haya ni mazingira ya kilimo, katika zizi la kisasa ng'ombe hawa wanaoshwa kupitia mpira wa maji ili wawe safi kuepukana na wadudu wanaowamaliza na kuwadhoofisha kiafya.

Hapa ni shambani katika mazingira ya kilimo. Mimea mingi aina ya migomba imepandwa na inaonekana kuwa imekomaa na imetoa matawi makubwa ya rangi ya kijani kibichi huku ingine ikianza kuinama.

Mmea wa ndizi wa kijani, imeshikiliwa na mti ili usianguke, mpaka wakati utakuwa umekomaa uko tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni Kwa Kuuzwa.

Mmea huu aina ya ndizi umewekewa mbolea, ili kurotubishwa na kutunzwa vyema ili uweze kutoa mazao mazuri ya kuuzwa kutoka shambani.

Ndani ya zizi la kisasa, mkulima huyu anakamua ng'ombe akiweka maziwa kwenye ndoo ya chuma huku ikiwa imefungwa miguu ili isifanye makosa yoyote kama kuyamwaga au kusababisha maumivu.

Haya ni mazingira ya kilimo shambani ambapo kuna mmea wa ndizi, una matunda ya kijani kibichi ambayo bado hayajakomaa. Yatavunwa na kupelekwa sokoni au kukuliwa baadaye.

Haya ni mazingira ya kilimo, mti wa ndizi umezaa vizuri na kuwa na matunda mengi ya kijani kibichi yanaova polepole. Majani makubwa yanauzunguka huku yakionyesha dalili za ukuaji mwema.

Mikungu hii ndizi yenye rangi ya kijani, imepangwa kwa utaratibu mkubwa sakafuni, ili wenyewe waweze kupata pesa baada ya kuuzia wateja, na kimu mahitaji yao ya kila siku na kuendelea na maisha yao vizuri.

Haya ni mazingira ya kilimo katika zizi la kisasa. Mfanyikazi huyu anamkamua ng'ombe maziwa akieka kwenye ndoonya chuma ili apeleke sokoni yauzwe na apate pesa ya kununua vitu vingine.

Mwanamke huyu aliyevalia nguo nyeupe. Ako shambani, akiendeleza shughuli za kilimo na anaonekana kuwa ameshikilia mkungu wa ndizi wa rangi ya kijani, kuashiria kuwa bado haujakomaa, hauko tayari kuvunwa.

Ni zizi la mifugo la kisasa ambapo ng'ombe wengi wanaonekana wakikula nyasi waliowekewa na mkulima aliyevaa kofia nyeupe na ana nguo za samawati huku akishikashika pale chini.

Shamba hili lenye migomba mingi. Ambayo ina matawi makubwa. Rangi ya kijani. Na hivyo imekomaa lakini bado haijayatoa matunda. Hivyo mkulima ana ngoja iweze kufanya hivyo ili aweze kuyauza.

Hapa ni shambani. Mimea hii ya rangi ya kijani kibichi mingi, inaonekana kupandwa kwa makaratasi ya rangi nyeusi ili imee na ikaweze ku.

Mandizi haya mengi, yamepangwa juu ya majani ya rangi ya kijani ambayo yako juu ya gari na hili lina uhusiano moja kwa moja na usafirishaji wa bidhaa za kilimo.

Wafanyikazi wawili wenye mavazi meupe na barakoa wako katika chumba cha viwandani. Wameshikilia chombo cha chuma wakiweka maziwa yanayopitia kwenye kichungi.

Mwanabiashara anayapanga mandizi ya rangi ya kinjano ambayo yapo tayari kuliwa kwa kuwa yamekomaa hapa katika kibanda chake cha mbao ambacho kimetandikwa gunia.

Haya ni mazingira ya kilimo. Migomba mingi ya mandizi imekomaa na ina matawi makubwa ya rangi ya kijani kibichi, hivyo yataweza kuchukuliwa na kuuzwa sokoni ili mwenyewe aweze kupata pesa.

Hili ni zizi la mifugo la kisasa. Wafanyikazi wawili wanaiosha ng'ombe huku wakiisugua ili kuhakikisha haitakuwa na wadudu wowote wale na itakuwa safi kuendelea kukaa na afya njema.

Kuna pikipiki mbili na waendeshaji wa zenyewe, ambao wanaonekana kupackia vyombo vya chuma haswa vinavyotumiwa kuhifadhi maziwa na kusafirisha hadi yatakapouzwa.

Ni nguzo nyingi za nyasi zilizofungwa kwa umbo la mraba zikiwa zimehifadhiwa ndani ya gala kama chakula cha mifugo au nyenzo ya kutengenezea vitu vingine. Zimepangwa vizuri.

Hii pikipiki iliyoBEBA mizigo mingi ya vyombo vya chuma vya maziwa. Juu yake kuna gunia iliyojaa. Aina hii ya usafiri ni ya kawaida sehemu nyingi za dunia.

Mkulima yuko shambani akikagua hali ya mimea yake ya aina ya mandizi ambayo iko katika rangi ya kijani kumaanisha bado haijakomaa ajue atapeleka sokoni lini.

Hapa ni shambani katika mazingira ya kilimo. Watu hawa watatu mmoja wao akiwa amevalia nguo nyeusi, wameiwekelea mikungu mingi ya mandizi juu ya matawi ya migomba ili waweze kuyauza.

Wafanyikazi wawili wanayapakia maziwa katika vyombo vya chuma ili yaweze yanasafirishwa moja kwa moja hadi mahali ambapo yanapaswa kufikishwaa jwa wateja ambao watanunua na kutumia kwa simu zao za nyumbani.

Haya ni mazingira ya kilimo katika zizi la mifugo. Mkulima huyu mwanaume ambaye ana mavazi ya kijani kibichi anamkamua ng'ombe akieka maziwa kwenye ndoo ili yakauzwe.

Hapa ni shambani katika mazingira ya kilimo. Mmea huu aina ya ndizi umetoa matunda ya rangi ya kijani kibichi kuashiria kuwa hayako tayari kuliwa au kuuzwa au kutumika kwa namna yoyote ile.

Mtu huyu wa pikipiki amesafirisha maziwa hadi kwenye kituo cha mount Kenya milk kwa kutumia vyombo hivi vya chuma ili aweze kulipwa.

Haya ni mandizi ya rangi ya manjano, yananing'inia kutoka mahali juu. Chini ya kibanda hiki tunaona matunda kama vile machungwa, maparachichi, mananasi na mengineo.

Haya ni mazingira ya kilimo katika zizi la kisasa, ng'ombe hawa wanakamuliwa kwa kutumia mipira inayotumia teknolojia na kuyaeka kwenye vibuyu maalum, mifugo hawa wanakuzwa vizuri.

Huu ni mkungu wa ndizi wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria kuwa hayajakomaa na hayako tayari kuliwa au kuuzwa, hivyo imeninginia tu kwenye mgomba ule.

Haya ni mazingira ya kilimo na biashara. Mikungu hii mingi yenye rangi ya kijani kibichi inapangwa hapa na mtu huyu kutoka juu hadi chini ili ikaweze kuuzwa na kuleta fedha kwa mwenyewe.

Kuna wanawake watano wenye mikufu ya kitamaduni kwenye shingo zao. Wanaanda kinywaji cheupe na kukigawa kwenye mabakuli ili kinywewe.

Maziwa haya yanapakiwa kwenye vyombo vya plastiki ili yaweze kusafirishwa moja kwa moja hadi mahali yatakopouzwa kwa wateja na yaende yakatumiwe nyumbani kupikia kufanya mambo mengine.

Mandizi haya marefu na makubwa yana rangi ya manjano mzuri, kuashiria kuwa, yaimeiva na yako tayari kuliwa au kuuzwa kwa wateja ambao wangetaka kuyanunua na wakayafanyie mambo mengine.

Hapa ni shambani katika mazingira ya kilimo. Kuna mimea mingi ya mandizi ambayo imepandwa katika mashimo lakini haijatoa mazao yoyote na ina majani ya kijani kibichi.

Ndani ya zizi, kundi la ng'ombe weusi na weupe wanakula malisho yaliyotandazwa chini. Mbele yao, Kuna gunia ya chakula cha mifugo ambacho watakula badae.

Ng'ombe kadhaa wamefungiwa ndani ya zizi la kisasa la ufugaji. Lina miundo ya chuma na sakafu safi ikionyesha utunzaji mzuri wa mifugo. Pia inachangia pakubwa katika sekta ya kilimo na uzalishaji.

Hapa ni shambani, katika mazingira ya kilimo. Kuna mimea aina ya mahindi, ambayo ni ya kijani kibichi, yanaonekana kuwa haijapaliliwa kwa vile iko na kwekwe nyingi, na bado haijakomaa.

Haya ni mazingira ya kilimo. Mwanaume huyu mkulima ako katika shamba la mahindi. Ameshikilia moja na kuliinua juu kwa furaha kubwa aliyonayo kwa kujua atavuna kwa wingi na kupata pesa nyingi.

Haya ni mazingira ya kilimo. Mimea hii ya migomba yenye matawi ya kijani kibichi imepandwa kwa wingi katika shamba hili ili iweze kuchungwa, iwekewe maji, ikomae na baadae iuzwe.

Wafanyakazi hawa wako ndani ya zizi wakiwakamua ng'ombe hawa maziwa na kuyaweka kwenye ndoo huku wengine walio nje wakitazama namna tendo hili linavyoendelea na jinsi linavyopaswa kufanywa.

Huu ni mkungu wa mandizi ambayo yana rangi ya manjano. Umeshikiliwa na mkono wenye vidole vitano na umewekelewa chini kwenye sakafu ili kuweza kuonekana vyema kwamba yako tayari kuliwa.

Hapa ni shambani katika mazingira ya kilimo ambapo kuna mimea ya mandizi yenye matunda ya rangi ya manjano kuashiria kuwa yameiva na yako tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni au kuliwa.

Wanaume wawili ambao wamevaa kofia nyekundu wanamwaga maziwa kwenye chombo cha kuyahifadhi. Wafanyakazi wengine wamesimama mbali wakiangalia tukio hilo. Hiki kinaweza kuwa kituo cha kukusanya.

Mfanyikazi huyu mwenye nguo nyeusi anayamwaga maziwa kutoka kwenye chumba cha chuma akiyapitishia kwenye kichungi kuhakikisha hayana uchafu wowote ambao unaweza kumuathiri binadamu atakayeyakunywa na kwa hivyo ana furaha sana.

Mkono huu wenye vidole vitano umeishikilia ndizi ambalo limetolewa maganda na kutayarishwa ili kuweza kupikwa na kuandaliwa kuliwa kama chakula hapo baadaye.

Haya ni mazingira ya kilimo. Ndizi hizi ambazo hazijakomaa zimeshikamana kwenye mkungu moja zikining'inia kutoka kwa mti. Majani mapana yanazifunikia baadhi ya sehemu zile.

Kuna watu wawili mmoja aliyevalia nguo nyeusi. Anaweka maziwa kwenye chombo cha chuma kikipitishwa kwenye kichungii, na ana tumia mtungi wa rangi ya kijani. Hivyo, yawe safi.

Ni shambani, katika mazingira ya kilimo. Mmea huu wa ndizi una matunda ya kijani kibichi, kuashiria kuwa hayajakomaa na hayako tayari kuliwa na pia yana matawi yake.

Mkono huu wa binadamu, umelishikilia ndizi ambalo limetolewa maganda, ili liandaliwe kama chakula cha jioni, kiliwe na familia mzima itosheke na iweze kulala vyema.